Mtu mmoja aliyevalia aproni nyeupe na boots nyeusi ,kisha ameshikilia kifaa cha kunyunyuzia maji au dawa kwa mimea shambani.

Wanadada waliotwika kwenye vichwa vyao mitungi, ishara kuwa wanatoka kuteka maji mtoni. Pia shingoni mwao wana shanga ambazo wamezivaa.

Mkono wa muuguzi uliovalia barakoa unaonekana kutoa dawa katika chupa hicho kidogo cha MMR vaccine tayari kwa matibabu kwa mgonjwa.

Watu kadhaa wamebebwa katika mashua kama vile boti inayoonekana kuwa floods zimeenea katika eneo lao, sasa wanafanya kusafiri.

Mkono wa bwana mmoja ulioko na pete imevalishwa. Ameshikilia chupa mbili ndogo ndogo, kisha akachukua sindano kudunga katika chupa moja kutoa dawa iliyoko ndani humo.

Bango lililoko nyuma ya dada huyu lenye maandishi FineTouch dental clinic kisha mwanadada huyu anatabasamu . Mbele yake kuna maandishi ya reception .

Mtu mmoja ameshikilia katika mkono wake fire extinguisher . Kisha anaonekana kuwa anaitumia katika hali ya kuzima moto. Ulioko nako katika mikebe hiyo ilioko kwa sakafu.

Muuguzi anaonekana kumfunika mgonjwa kwa kitanda na muuguzi huyo amebeba vifaa vyake vya kazi vya kupimia temperature au kumjulia namna hali ya mgojwa.

Yellow fever , kichupa kidogo kilicho na hayo maandishi, kando yake inaegeshwa sindano na syringe , kisha kando yake kuna barakoa ya buluu inayotumiwa kwa uuguzi.

Mwanadada mmoja anaonekana kuwa na furaha akiwa amembeba mtoto wake. Wako katika hospitali, ishara ya kuwa mwanadada huyu ametoka kujifungua katika kituo hicho cha afya.

Mtu mmoja ameshikilia karatasi na kalamu kwa mkono wake amevalia barakoa. Anaonekana kumwelezea mwanamke aliyebeba mkoba, naye pia kuvalia barakoa kwenye uso wake, kile kilichoko kwenye karatasi hilo.

Azomaxx Azithromycin 500. Hii inaonekana kuwa dawa ambayo ni tembe inayotumiwa na wagonjwa au mtu yeyote anayesikia maumivu katika sehemu ya mwili.

Majumba yaliyoporomoka, yanaonekana kuwa yamebomoka kutokana na mafuriko, maana maji yanayopita yanapita kwa kasi na majengo hayo yako karibu na mto huo.

Muuguzi anaonekana kuwa anamsaidia mgonjwa kuweka kile kifaa cha kupumua katika pua ya mgonjwa huyo ambaye anaonekana kuwa ana tatizo ya kupumua.

Watu kadhaa waliovalia aproni nyeupe, kisha wawili wanaonekana kuwa wamebeba mitungi kwenye migongo yao na mitungi hiyo ni ya buluu, kisha kuna gari lililoegeshwa wawili wakiwa juu ya gari hili.

Zephania Life Herbal Clinic Detox . Hii ni chupa ya dawa ya detox kutoka katika kliniki ya Herbal Clinic tayari kwa ununuzi wa mgonjwa.

Dawa ya vaccine inayofahamika kama measles inayopewa kwa watoto wachanga wa miezi tisa, kisha sindano ya kutoa dawa kwenye kifaa hicho na kudungwa kwa waototo hao.

Muguuzi wakituo cha afya, anaonekana akishikilia shindano na kidude cha dawa. Anaonekana akitoa dawa kwenye kidude hicho, tayari kwa matumizi.

Kundi la watu linaonekana kuwa limezuru eneo hili ambao majengo yameangushwa au yameanguka kiajali. Wanaonekana kuwa wakitembea wakipanda kwenda kushuhudia kabisa.

Mtu mmoja amelala kwa kitanda, kisha amefungua mdomo. Kando yake kunao madaktari ambao wamesimama na wamevalia aproni nyeupe. Wanaonekana kumshughulikia mgonjwa huyo

Bwana mmoja aliyevalia nguo au shati ya green , anaonekana kuwa anaelezewa na watu wawili wenye aproni nyeupe, kile kilichoko katika kifaa cha kompyuta.

Kichupa kidogo kinacho onekana kufunguliwa, kisha bidhaa zilizoekwa ndani zimemwagwa kwa meza nyeupe kabisa, kisha chupa ile ina maandishi kadhaa.

Kichupa kidogo chenye maandishi HJL, kipakiti ni cheupe na ndani yake inaonekana kuwa na dawa inayotumika kufanya kitu fulani.

Bwana mmoja aliyevalia suti na kwenye mkono wake wake wa kushoto ameshikilia kichupa cha bluu. Amevalia saa inayoonekana kuwa ya rangi ya gold . Anamwaga na kukoroga kitu katika chombo cha bluu kilichoko hapo.

Bwana mmoja ambaye anaskuma wheelbarrow au tatauita mkokoteni kwenye maji ishara kuwa mvua linanyesha. Magari ya bidhaa pia yako tayari kubeba wasafirishaji na wana pikipiki pia.

Kijumba kidogo namna ya kioo hivi au vioo na bafu. Kando yake kuna msitu uliokolea kijani kibichi.

Mtu ambaye amefungua bega lake, kisha nyuma yake kuna watu ambao wamesimama kwa mfumo wa kupanga line . Anaonekana kuwa anadungwa sindano na muuguzi.

Muuguzi anaonekana kumtibu mwanadada mmoja aliyeketi kwenye kiti kilichoundwa na mbao. Anaonekana kuvaa barakoa kwenye mdomo wake, kisha kando yake kuna kifaa cha kubeba vifaa vyake vya kazi.

Vichupa vidogo vidogo vimepangwa kisha kufunikwa na vidude vya buluu. Chupa hizi zina maandishi kama vile lakini yote yanafanana single dose measles maana yake ni vaccine ya measles .

Mwanadada mmoja ameketi kwa kiti na kumbeba mtoto, kisha kunaye aliyeinama anaonekana kuwa muuguzi. Anamwangalia mtoto huyu kwakima kabisa kuona anachokifanya au tatizo la mtoto.

Mwanadada mmoja amevalia barakoa ya buluu na katika mkono wake kuna glovu nyeupe, kimkoba kidogo ambacho amefunga kiunoni. Amevalia shati ya red . Nyuma yake kuna watu wanaotembea wakiwa katika shughuli.

Box za dawa ya aina Stamaril. Box hizi ni nyeupe na kisha zina maandishi ya namna ya kutumia dawa hiyo au kile ambacho dawa hiyo inakifanya mwilini wa binadamu au chombo kile chochote.

Mtu mmoja ameshikilia chupa mbili, kisha amevalia aproni nyeupe na shati jeusi tititi, ishara kuwa anawaonyesha, huwa anapeana maelezo ya chupa hizo alizoshika.

Watu wawili wanaonekana kuwa madaktari au wauguzi wanamuhudumia mwanadada mmoja aliyelala na kufunua mdomo wake wazi kisha madaktari hao wanaingiza vifaa vyao kwa mdomo huo kwa matibabu kwa mgonjwa huyo.

Vichupa vidogo vidogo ambamo ndani yake kuna hii vaccine ya Febre Amarela 5 doses . Vichupa hivi vina vifuiko vya yellow na vimekuwa sealed .

Muuguzi aliyevalia barakoa ya buluu kisha glovu nyeupe na aproni nyeupe. Anaonekana kumdunga mtoto huyu mdogo anayelia sindano. Mama yake pia anaonekana kuwa na uchungu mno.

Watu wawili, wote wanaonekana kuwa jinsia ya kike. Mmoja yuko katika shimo ndogo lililo na maji, kisha mwingine ameshikilia mtungi. Wanaonekana kuwa wanateka maji.

Watu wawili. Wanaoonekana kuwa wakitembea. Mmoja wao amevalia sweta nyeupe, kisha mwingine amevalia shati ya buluu na trouser nyeusi.

Chupa au kidude cha kuegeza dawa za aina ya pills for sex . Kidude hicho kina bakodi inayotumiwa ku scan dawa hizo na pia kuna tarehe ya utengenezaji wa dawa hiyo.

Bwana mmoja ambaye amevalia glovu za blue kwa mkono wake na kuvalia shati la blue vilevile, anaonekana kuwa ameshikilia kitu, ambacho amekitoa kwa mdomo wa kijana huyu aliyelala na kuuweka wazi.

Watu wanatembea majini. Wengine wakona ndoo na wengine wameinua nguo zao ili maji isiende. Maji haya ni brown . Inaonekana kuwa ni mafuriko.

Moto mukali mno unaonekana kuwa unateketeza eneo hili. Kuna miti mirefu iliyosimama kisha moshi mweusi unatoka hadi angani kutokana na.

Wanawake wawili, Mmoja wao anaonekana kuwa katika hali ya maumivu, ni kama ni mjamzito, kisha mwingine amevalia glove nyeupe kwa mkono wake. Yuko standby tayari kumsaidia.

Bango la doctor Galazinga ambalo linaelezea mambo kuhusu daktari huyu, jinsi ya kumpata na matibabu anayotoa.

Kuna mtu mmoja aliyelala katika kitanda na wengine ambao wanaonekana kuwa madaktari, wanamuhudumia mgonjwa huyu, kunaye anayetumia tarakilishi na kuna pipe nyeupe ambazo zimeelekesha kwa mgonjwa huyu.

Mkono wa binadamu umevalishwa glovu ya green kisha umeshikilia sindano iliyofunikwa na kidude cheupe kisha ameshikilia kidude cha vaccine aina ya measles .

Bango lililoandikwa doctor Mduba, tiba ya magonjwa. Kisha kando ya bango hilo, baiskeli imeegeshwa na mbele yake kuna chupa kadhaa zaonekana kuwa na bidhaa ndani yake.

Wanafunzi waliovalia sare zao rasmi za shule wameketi darasani, kisha mwalimu anaonekana kumtazama mwanafunzi mmoja anayetoa maelezo.

Kundi la watu linaonekana kuwa limesimama na kutazama tukio lililofanyika hapo chini. Kuna miti iliyobebwa na maji ishara ya mafuriko katika eneo hilo.

Wauguzi ambao wamevalia nguo zao rasmi za kazi, mmoja wao yuko na kofia ya green mwingine kofia ya light blue kisha wote wamevalia barakoa. Mmoja amevalia miwani na wanamtazama mgonjwa huyu aliyelala kwa makini sana wakimtibu.

Watu waliosimama pande tofauti mbili, walio upande wa kushoto, wanaonekana wakiwaelezea walio upande wa kulia. Wote wamevalia aproni nyeupe.

Wafanyakazi wapo kazini. Wanajaribu kuondoa vifaa baada ya jengo moja linaloonekana kuanguka eneo hilo. Wafanyakazi hawa wamevalia aproni za samawati.

Mikebe ya aina tofauti tofauti na kifuniko yenye rangi mbalimbali kama vile red, blue, yellow . Mkebe moja uko na kifaa au maandishi ya Blueband.

Kitanda cha wagonjwa kwa hospitalini kimeegeshwa. Kunao wanaume ambao wamevalia aproni nyekundu na wauguzi na wagonjwa ndani ya chumba hicho.

Kundi la watu linaloonekana kuwa linatumia kompyuta au tarakilishi ama zile simu za mkononi tablets .Kisha wamevalia majaketi hivi iliyoko na mifuko. Wote wana shati za green .

Watu wawili waliovalia barakoa. Wengine ya blue , wengine ya white . Bwana mmoja amevalia aproni nyeupe pepepe kisha mwingine nguo ya black . Nyuma yao kuna maboksi ya white na yellow .

Gari limeegeshwa kisha kuna wadada wawili wamesimama kando yake. Wamevaa mashati meupe na barakoa nyeupe. Kwenye mikono yao pia wametia glovu nyeupe.

Umati wa watu uliounda mviringo wa circle kisha katikati kuna mwanamke mmoja anayeonekana kuwaongelesha kwa mkutano huo ambao wamehudhuria.

Polio Vaccine injection only 10ml. Kando yake, sindano iliyofunikwa na kifaa cha bluu kama kitambaa ambayo dawa hiyo imewekwa juu yake.

Mtoto mchanga mno amelazwa kisha kunaye anayemhudumia au kumwangalia. Amevalia shati ya black na kofia ya brown . Nyuma yake kuna kiti cha green .

Muuguzi mmoja ambaye amevalia nguo za buluu na kofia ya buluu, long'i nyeupe na barakoa kwenye uso wake, anaonekana ameshika jug ya kijani kibichi akiumwaga maji kwenye kifaa hicho.

Chupa kidogo ambacho kimeshikiliwa kwa mikono iliyovalia glovu ya kijani kibichi. Kando ya chupa hiyo kuna kingine kimeshikilia syringe iliyo na sindano. Chupa hiki kina maandishi ya Yellow fever .

Wauguzi wawili waonekana kuwa wanamhudumia mgonjwa ambaye amefunua mdomo. Wauguzi hawa wamevalia aproni nyeupe nguo zao rasmi za kazi. Wanaingiza vifaa zao mdomoni kumtibu.

Kiboksi chenye rangi yellow na white kisha maandishi yellow fever vaccine . Kando yake imeegeshwa vichupa vidogo vidogo vya yellow vilivyobeba vaccine hiyo.

Ndoo ya red iliyotiliwa maji ndani, kisha watoto wawili mmoja wa kike mwingine pia wa kike, wamefungua tap na wanaonekana kuwa wakinawa, ishara ya kuosha mikono yao.

Mafuriko yanaonekana kuzomba eneo hili. Magari yanaonekana kuteseka ili kupita katika eneo hili . Maji yamefika katika kuta za maboma ya watu. Miti pia yaonekana kuwa ya green .

Bwana mmoja aliyevalia kaptura na sweta anaonekana akipulizia mimea yake dawa katika shamba lake kubwa kisha wingu ni nyeupe ashiria ya baridi.

Nurse anamtibu mgonjwa akiwa amelala katika kitanda. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa kwa hali ya uchungu na ameugua ugonjwa unaosaidiwa kutibiwa na nurse huyu. Kuna kibango cha free dental, increasing access to dental .

Bwana mmoja aliyevalia aproni nyeupe pepepe, anaonekana kuwa amefungua box na kutoa bidhaa zilizoko humo ndani. Ameshikilia kichupa kidogo hivi, chenye maandishi anayoyasoma.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wauguzi. Wamevalia aproni nyeupe nguo zao asili za kazi. Wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani kwa matibabu.

Mwanaume mmoja aliyevalia barakoa kwenye uso wake anaonekana kumwangalia mwanamke ambaye amepanua mdomo, meno yake au hali ya afya ya mdomo wake.

Wanawake wawili, mmoja wao anaonekana kuwa ameshika microphone au spika ya vuvuzela hivi anaonekana kuwa. Anaongea kuongelesha watu wakiwa katika manyumba yao.

Mama aliyevalia kofia ya samawati na nguo ya green anaonekana kuwa na furaha baada ya kujifungua mtoto. Mtoto huyo anaonekana akilia. Mama naye yuko na furaha tele.

Muuguzi aliyevalia nguo nyeupe amemuinua mwanadada mmoja nguo yake ya mkono na kisha kuchukua sindano. Anaonekana kuwa katika hali ya kumdunga kwa ajili ya matibabu wa vaccine .

Bwana mmoja aliyevalia aproni nyeupe na kofia nyeupe, kisha usoni mwake ametia barakoa ya buluu, anaonekana kuwa anashughulikia mitungi hii iliyosimama.

Kichupa kidogo kilicho na maandishi Measles, Rubella, Mumps . Kina kifuniko cha green . Kando ya chupa hiyo, imeegeshwa syringe iliyo na sindano mbele yake.

Watu wamemzingira mama mmoja akiwa ameketi kwa kitanda. Watu hawa wanaonekana kumwongelesha mama huyu anayeonekana kubeba mtoto wake, ni kama baada ya kujifungua.

Hindi, linaloonekana kukomaa au liko tayari kwa kuvunwa. Limezingirwa na wadudu wadogo kisha kando yake kuna matawi ya kijani kibichi hindi hilo pia liko kijani kibichi.

Watu wawili wanatembea majini, ishara kuwa ni mafuriko imetokea katika eneo hili na kuingia katika manyumba. Wameshikilia vijiti na mwingine kubeba kwenye mabega.